Ni duka la nguo, ambalo inauza aina tofauti tofauti ya mavazi, kuna, pia viatu ambavyo vimeweza kuwekwa kwenye safu, viatu vya kike vinapatikana kwenye safu, viatu vya aina tofauti tofauti, pia kuna nguo ambayo imeweza kuwekwa kwenye safu upande ule mwingine unaonekana, na vingine ambaye ameweza kuning'inizwa upande huu kwa ya rangi ya, rangi nyekundu, rangi ya bluu, mengine yameweza kukunjwa na kuweza kupangwa vizuri kwenye, safu.

Duka ndogo la kuweza kuuza mapambo, mavazi na ata vifaa tofauti tofauti kwa ajili ya maurembo, hasaa eneo hili, kuna miwani inayoonekana sehemu hili ikiwa juu ya meza kuna sanamu fulani ambayo imeweza kuvalishwa mavazi ya kike kumsaidia yule mnunuzi kuweza kuona hasa jinsi mavazi haya yataweza kumuingia vizuri. Ameweza kuvaliwakuvalishwa kofia na pia kuna mashanag ambayo yameweza kuning'inizwa sehemu hii. Huku pia mishipi pia iko eneo hili.

Ni duka dogo ambao huuza bidhaa tofauti tofauti vya mapambo. Kwa mfano mbele hapa pana kibeti ya kike na pia kuna shanga ambao zimeweza kutunzwa sehemu hii. Vibeti vya rangi ya dhahabu na pia kuna mavazi ya kike ambayo yanaonekana kwa pembeni.

Duka ambalo huuza mapambo na pia mavazi kwa ajili ya watu wa aina tofauti. Kuna viatu pia ambavyo vinauzwa katika eneo hili. Viatu vimeweza kupangwa kwenye rafu vizuri na imewekwa kwenye kioo kwa ajili ya kuwezesha mteja kuweza kuona pia kuna shati ambayo ina maua ambayo imeweza kuvalishwa mfano ambao uko mbele ya duka hii.

Duka la nguo, nguo zimeweza kupangwa aina tofauti tofauti za nguo, nguo za rangi tofauti tofauti kuna nguo ya rangi nyekundu, ingine rangi nyeupe, unguza manjano, na kuna nguo za kike na za kiume ambazo zimeweza kupangwa katika, safu, kwenye ukuta inaonekana kwenye picha, ya imeweza kubandikwa kwenye ukuta, wa soko hii.

Duka la nguo ambapo mavazi yanapatikana humu ndani aina tofauti tofauti ya mavazi. Kuna mavazi ambayo yanameweza kuning'inizwa aina tofauti ambayo yameweza kuonyeshwa kwa mbele. Kuna ya kiume ,kuna ya kike na mbele pale pia panaonyesha jina la duka hili, duka lenyewe limeweza kujengwa kwa kioo kwa kuwezesha mpita njia kuona mavazi ambayo yanauzwa ndani hapa.

Duka ndogo ambaye inakusudiwa kwa ajili ya kuweza kuuza nguo. Kuna aina tofauti, tofauti ya mapambo ambaye inapatikana katika duka hili. Kuna shanga, kuna miwani, kuna herini, kuna begi ndogo za rangi tofauti, tofauti. Kuna kofia tofauti, tofauti na rangi zao, na pete pia zipo.

Ni Duka dogo la kuweza kuuza aina ya manguo tofauti tofauti na vipodozi vinavyoweza kupatikana katika sehemu hii. Kwa mifano kiootunzona upande wa kulia kuna mavazi ya kike na upande wa kushoto kunamavazi ya kiume. Kuna sanamu iliyowekwa kwenye kuweza kuvalishwa manguo haya ishara ya kwamba ni ya kike ama ya kiume.

Hii ni duka ambalo huuza mavazi, na mavazi haya ni mavazi ya aina tofauti tofauti, yanapatikana rangi tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna mavazi ya rangi nyeupe, na pia kuna mavazi ya rangi nyekundu. Pia kuna suruali ambazo zimeweza kuning'inizwa maeneo hayo. Kuna bango imeweza kuwekwa juu ya mavazi haya, ishara ya kuonyesha bei ya kila nguo na kiwango chake.

Ni duka ambalo linauza mavazi na inauza mavazi ya aina tofauti tofauti hasa ya kiume , mavazi ambayo yako katika safu ya kwanza yameweza kupangwa vizuri ni shati zimeweza kupangwa vizuri kutoka juu hadi chini na ni za rangi tofauti tofauti, upande huu mwingine ni safu ambayo imeweza kupangwa suruali ambayo pia imeweza kuwekwa vizuri na kukunjwa katika eneo hili.

Duka la nguo ambalo linauza tofauti, tofauti la nguo na ndani yake inaonyesha kwamba kuna manguo ya aina tofauti, tofauti kupitia mlango ambao umeweza kutengenezwa kwa kioo. Mbele yake kuna wanunuzi ambao wapo ndani kuonyesha kwamba duka hili liko tayari kwa ajili ya kuweza kufanya kazi na kwa juu yake imeweza kuwekwa bango kwa jina la duka lenyewe.

Ni sokoni ambapo bidhaa zinaweza kuzwa hasa manguo yanauzwa katika eneo hili na mavazi ambayo yanauzwa hapa ni mavazi ya aina tofauti tofauti na kiwango tofauti tofauti cha watu waweze kuvaa. Kuna ya watoto, kuna ya watu wazima, ya watu wa kike, wa kiume yanapatikana katika eneo hili.

Ni duka ambalo linauza aina tofauti tofauti ya vipodozi na vifaa vya urembo. Kwa mfano kuna shanga ambazo zimeweza kuning'inizwa hapa, kuna miwani. Pia miwani hizi ama shanga hizi zimeweza kuekwa kwenye rafu kwamba zikaweza kuleta huo uvutio kwa ajili ya mteja kuweza kununua.

Duka dogo ambayo imekusudiwa kuuza mavazi aina tofauti tofauti. Kuna mavazi ambayo yameweza kuning'inizwa kwenye viango. Mavazi haya aina tofauti tofauti, kuna rangi ya kahawia, kuna rangi ya nyeusi.

Ni duka ndogo kuweza kuuza bidhaa vya mapambo, hapa tuona shanga inaweza kuningi'niswa kuna beki za kina dada ambao zinaonekana kwenye rafu pia kwa mbele pale pambo ambayo imening'niswa vizuri, eneo hili imeweswa kupakwa rangi, rangi nyeupe ambayo imeweza kupenzea eneo hili

Duka ndogo ambayo inauza mavazi ya aina tofauti tofauti na mapambo. Kuna mikufu ambayo imeweza kuning'inizwa pale. Pia kuna leso imeweza kuwa na mikoba ambayo ipo katika sehemu ya wazi ya watu kuweza kuona.

Hili ni duka la kuweza kuuza manguo na manguo ya kila aina yanapatikana katika eneo hili. Limeweza kuwekwa katika kuning'inizwa ili kwamba yule mnunuzi anaweza kuwa tayari kuweza kupata nguo ambayo anaweza kuwa anahitaji. Na kuna sehemu moja imeweza kuonyeshwa kuwa kwamba ni sehemu ya nguo za wanawake zimeweza kubandikwa kwa juu pale. Kuna mikoba poa ambayo inaweza kupatikana katika duka hili.

Soko la nguo, manguo tofauti tofauti yanapatikana humu. Manguo yameweza kupangwa vizuri kwenye safu. Kuna meza ndogo ambayo ipo chini pale ambapo kuna maji na chupa ipo juu ya meza. Kuna taa ambayo inaweza kuning'inia pale juu ambayo imewaka, mavazi haya yameweza kunung'inizwa kwa njia nzuri kurahisisha mnunuzi kueza kuona.

Duka la kuuza nguo. Duka hili Kuna aina tofauti tofauti ya mavazi. Kuna suruali ambazo zimeweza kupangwa vizuri, alafu kuna beii ya bidhaa tofauti tofauti. Jengo lenyewe limeweza kupakwa rangi nyeupe. Kwa chini ya jengo hili limeweza kuwekwa vigae nzuri.

Soko ya nguo mbalimbali. Kuna jaketi, nguo zimepangwa kwa njia nzuri. Kuna shati nyeupe, kuna shati za buluu, kuna suti ya wanaume alafu pembeni imeonyesha kuhusiana na upungufu wa bei ambayo imeweza kutolewa asilimia thelathini kwa nguo ambazo zinauzwa eneo hili.

Ni duka ndogo ambalo linauza viatu aina tofauti tofauti ya viatu. Viatu hivi vimeweza kupangwa vizuri iweze kuonekana na mununuzi kuna viatu vya aina ya rangi tofauti tofauti kuna viatu vyeusi.

Duka la nguo, mavazi yameweza kupangwa kwa mbele kwa ajili ya kutangaza bishara yenyewe. Kuna nguo ya njano, kuna nguo ya kijani, kuna nguo nyekundu, kuna nguo ya madoa madoa, kuna nguo iliyo na maua kwa mbele pale yanapendeza kweli lakini zote ni kwajili ya wanawake.

Ni duka ndogo ambayo imekususidiwa kuwa ya kuuza mavazi ya aina tofauti tofauti, ambapo ndani pale kuna, sanamu imeweza kuwekwa pale, ishara ya kwamba, ni mavazi kwa ajili ya, wanadada, hapo kwa mbele kuna bango imeweza kuwekwa pale mbele ishara ya kuonyesha duka jina la duka, linaitwa vipi, halafu kwa, kioo imeweza kuonyesha vile vitu vinavyouzwa humu ndani.

Duka ndogo ambayo inakusudiwa kuwa ya kuuza mavazi na aina mbalimbali ya mavazi. Kuna begi pia kwa ajili ya wanawake. Kuna mikufu, kuna herini, kuna miwani, kofia aina mbalimbali. Kuna ya kike na kuna za wanaume na mishipi pia imeweza kuning'inizwa pembeni, imekusudiwa kwa hali ya kuweza kupata wateja.

Soko la nguo limeweza kutayarishwa vizuri. Nguo zimeweza kupangwa kwa mistari kurahisishia mnunuzi. Kuna nguo za kila aina. Kuna nguo nyeusi, kuna nyekundu, kuna nyeupe ambayo ina michirizimichrizi.

Duka la nguo, na nguo zimeweza kupangwa vizuri. Shati zimewezwa kupangwa kwenye safu nzuri, safu ya juu, chini. Zimewezwa kukunjwa vizuri. Nguo zingine ziko kwa karatasi, zingine zimeweza kutolewa zimening'inia. Kuna shati ambazo zimeweza kuning'inia upande ule mwingine pia ya rangi tofauti tofauti yanaonekana kwa mbele.

Duka ndogo, duka la manguo. Duka hili linaeza kupanga mavazi yake kwa njia nzuri. Duka ambayo inauza mavazi tofauti tofauti. Mavazi mengine yameweza kuning'inizwa. Mavazi mengine yamewezwa kupangwa kwenye safu na kuna kiti ambacho kinaonekana kipo pale.

Ni duka ndogo la nguo ambapo, zimeweza kupangwa vizuri, kuna suruali ambazo zimeweza zimewekwa juu ya meza, kuna zingine zimeweza kukunjwa vizuri zikaingizwa kwenye kabati pale. Alafu pia kuna shati kwa mbele pale zinaweza kuonekana, kuna koti pia zinaonekana pale, alafu kuna bango ambalo inaonyesha ishara yakwamba imeweza kupunguzwa asirimia arubaini, kwa kila nguo.

Hili ni soko la nguo. Duka la nguo amabalo linauza manguo tofauti tofauti. Mengine yameweza kuning'inizwa. Mengine yameweza vizuri kwa kukunjwa vizuri na kuweza kuwekwa sehemu, na pia kuna, mengine ambayo yapo kwa juu yameweza ku pangwa vizuri kwa juu, na jaketi pia ipo kwa ajili ya wanadada.

Duka la kuuza mavazi. Kuna mavazi ambayo ameweza kuning'inizwa hapa mavazi ya kwa ajili ya wanaume. Kuna mengine ambaye yameweza kupangwa kwenye safu, yanaweza kukunjwa yakaweza kuwekwa vizuri kwenye safu. Kuna mengine ambayo yameweza kuning'inizwa sehemu nyingine kule kwa rangi yenye rangi tofauti tofauti.

Soko ya kuuza nguo. Kuna shati zipo pale, kwa mbali tunaona surwali zipo, alafu imeweza kupangwa kwa njia nzuri kwamba mteja anapoingia, ataona kwa njia nzuri kutoka kwenye lango kuu kuingia ndani pale. Mbele yake imeweza kutoa ishara ya duka yenyewe jina la duka, na vitu vinavyouzwa humo ndani.

Ni duka ndogo la kuweza kuuza nguo. Duka hili kwa ndani linaweza kuonyesha aina za nguo ambazo zinapatikana ndani. Kwa nje kuna bango ambalo liko juu linaonyesha jina la duka hili. Nje kuna bango ambalo linaonyesha kuna kadirio fulani ya bei ambayo imeweza kupunguzwa kwa asilimia arobaini, siku ya leo kwa wale ambao wangependa kununua.

Hawa wanaume wawili wakiwa na mwanadada moja katikati yao hapo katika eneo la kuweza kuuza magari huenda moja awaeleza uzuri wa gari fulani ili kwamba waweze kununua. Wameweza kupendezwa na gari moja katika eneo hilo. Hapa ni magari ya aina tofauti tofauti ambayo yanapatikana kwa hali ya kuweza kununuliwa au kuweza kuuzwa, hasa kuna gari nyeusi na pia kuna gari nyeupe.

Magari yanaweza kuegeshwa kwenye eneo hili ya uwanja. Kuna watu ambao wanaonekana katika eneo hili. Kuna mwanaume ambaye anaonekana nyuma ya gari jeusi na pia kuna mwanadada ambaye anatoka karibu na gari jekundu upande ule mwingine. Eneo hili limeweza kuzingatiwa vizuri na pamoja na miti ambayo imeweza kumea vizuri ikileta mandhari haya yenye kupendeza.

Soko la kuweza kuuza magari ambapo magari ya aina tofauti tofauti yameweza kuonekana eneo hili, na ni katika jengo ndani ya jengo, upande wa nyuma kuna magari madogo ambayo yapo nyuma ya gari ambapo lipo mbele hapa ni rangi ya kijivu na gari lenyewe inaonekana ni jipya, sababu usajili wake sio usajili wa kitambo.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wameungana mkono mmoja anamsalimu mwingine akiwa anamkabidhi ufunguo. ishara kwamba huenda huyu mwingine ambaye amevalia shati la suti amenunua gari anakibidhiwa ufunguo kwa ajili ya kuweza kujaribu kuendesha gari hilo lake.

Mwanamume ambaye amevalia koti nyeusi na ni wa asilia ya kizungu na akaachilia ndefu zake anajaribu kukagua gari ambalo ni gari rangi nyeusiAmevalia saa mkononi. Gari hili huenda ni jipya inatarajiwa kuweza kununuliwa na mnunuzi huyu.

Maeneo ambapo magari yanauzwa. Na katika eneo hili, magari yanapatikana aina tofauti tofauti kutokana na kampuni zake. Pia kuna rangi tofauti tofauti ukilinganisha kwamba kuna ya rangi ya kijani, kuna rangi nyekundu, na kuna rangi nyeupe. Upande mwingine pia kuna rangi ya kijivu.

Gari jeupe na gari lenyewe halina namba ya usajili, ishara kwamba ni gari jipya limekusudiwa kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Gari lenyewe limeweza kuwasha taa. Na nyuma ya gari hilo, kuna kichaka ambacho kinaonekana pale, miti ipo na nyaya ambazo zimeweza kupita pembeni mwa barabara hiyo. Nyuma pale panaonekana kuwa kuna jumba, ghorofa ambayo imeweza kupakwa rangi nzuri.

Gari limeweza kuegeshwa na gari hii linakusudiwa kwenda kuweza kuuzwa na gari lenyewe lina rangi nyeupe. Iko katika hali nzuri. Gari limesajiliwa kwa nambari KID 795.

Eneo la kuweza kuuza magari. Gari hili ni gari nyeupe. Kandokando ya gari hili kuna miti ambayo iko pale kuna majumba makubwa makubwa ambaye yameweza kupita pale yanaonekana. Kuna waya ya umeme ambao umeweza kupita pia juu ya gari hili.

Ni eneo ambapo magari huuzwa ambapo kuna magari ya aina ya Nisssan kwenye ubao ambao unaweza kuonyesha kampuni ya Nissan. Kuna wanadada wawili ambao wanaonekana wakiwa sehemu ya upokezi mmoja ameweza kuvalia suti nyeusi na akiwa amevalia shati nyeupe na tai pia upande wa kushoto na jumba lenyewe linaonekana likiwa na nguzo ambazo zimepakwa rangi nyeupe kwenye paa pia kuna rangi nyeupe ambayo imeweza kupakawa.

Gari ambalo limeengeshwa sehemu ya barabarani kando na liko hapa kwa ajili ya kuenda kuuzwa. Gari lenyewe. Ni ni gari nyeupe ambalo lina usajili wa KDH 990J.Ni gari ambalo liko tayari kwa ajili ya kuweza kupata mnunuzi.

Ni sehemu ya wazi ambapo gari limeweza kuegeshwa katika eneo hili na gari hili huwenda limeweza kukusudiwa kwa ajili ya kuuzwa. Lina rangi ya kijani kibichi mguu wa magurudumu yake ni meupe kwa ndani ambapo ni ishara kwamba limeweza kufanyiwa ukarabati kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Kuna saa ambayo hupatikana sehemu ya mbele ya dereva ambayo mara nyingi hupima mwendo kasi wa gari hasa wakati unaonyeshwa kwamba mwendo kasi wa gari hii huenda itakua imesimama au huenda iko katika mwendo kasi wa hali ya chini sana. Na sehemu ya upande huu mwingine kuna taa ambayo imeweza kuwaka taa nyekundu.

Eneo la magari kuweza kuuzwa kuna lori moja ndefu kubwa ambayo imeweza kubeba magari madogo aina tofauti tofauti. Kwa mara nyingi gari hili huleta magari haya kutoka eneo moja na kwamba kuweza kuletwa katika eneo hili ili kuweza kutangazwa kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Ni magari aina tatu kuna gari nyeupe, kuna gari nyeusi na pia kwa mbele pale inaonekana kwamba kuna gari nyingine ambayo ni nyeusi pia.

Ni soko la kuweza kuuza magari. Magari ya aina tofati tofati yanaonekana yakiwa katika wanja huu. Kuna gari nyeupe, kuna gari nyeusi na kuna gari ya bluu ambawe imeweza kuonekana sehemu ya mbele. Kuna gari moja ambayo imewezwa kufunguliwa mlango. Pia kuna mwanamume ambaye anaonekana akiwa anapita mbele ya gari hizi. Eneo hili la gari, kuna mita ambayo imeweza kupandwa nyuma ya magari haya kuonyesha kwamba ni manzingira ambayo ni mazuri.

Ni eneo ambapo magari yanauzwa na magari hapa yanauzwa aina tofauti tofauti. Kuna aina tofauti ya gari ya rangi nyeusi, kuna rangi nyekundu, kuna rangi ya buluu pia kuna rangi ambayo ni ya kijivu na inaonekana hapa na sehemu ya pembeni hapa inaonekana kama kuna sehemu ya mapokezi. Kuna meza ambapo pia kuna tarakilishi ambapo zipo mezani pale kuweza kunakili ama kuweza kuweka taarifa kuhusiana na uuzaji maeneo hili.

Ni gari jipya ambayo imeweza kuegeshwa maeneo haya na kuna mwamume mmoja ambaye amevalia suti na shati nyeupe huku ameweza kuchana nywele yake vizuri, anajaribu kukagua gari hili huenda yuko tayari kuweza kulinunua. Gari lenyewe ni gari jeusi.

Ni eneo la magari kuweza kuuzwa soko la magari. Kuna magari ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti yanaonekana hapa. Eneo hili kwa mbali panaonekana kuna hema ambazo zimeweza kuwekwa pale pia kuna watu ambao wanapita hapa katikati. Kando kando ya uwanja huo ambao magari yanauzwa kuna miti ambayo imeweza kumea pembeni mwa uwanja huu.

Gari aina ya Nissan ambayo imesajiliwa kwa nambari KCN 709X. Inaonekana katika eneo hili ambapo huenda linakusudiwa kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Kuna magari mengine ambayo yako mbele pale. Kuna gari ndogo la kibinafsi, pia kuna gari ingine nyeusi ambayo inaonekana kuwa pembeni pale. Eneo hili pia limeweza kuzingirwa na miti, imeweza kumea vizuri.

Eneo la wazi ambapo gari linaonekana likiwa katika eneo hili gari jeupe ni gari ambalo limeweza kutunzwa vizuri na magurudumu yake pia yameweza kuoshwaa vizuri, gari hili huenda linakusudiwa kwa ili ya kuenda kuuzwa na mnunuzi akitaka kuja kulinunua litakuwa katika hali nzuri.

Soko la gari. Watu wanaonekana wapo wengi katika eneo hili,. Magari yapo tofauti tofauti, kuna gari nyekundu, kuna gari nyeupe, kuna gari ya manjano ambayo yanaezaonekana katika maeneo haya.

Ni soko la kuweza kuuza magari, kuna magari aina tofauti tofauti. Kuna gari ya rangi nyeupe, kuna gari ya rangi ya manjano na gari hizi hazijaweza kuwekwa magurudumu.

Eneo ambapo magari huweza kuuzwa. Na eneo hili magari ni ya aina tofauti tofauti. Hasa tunaweza kuona aina rangi nyekundu ya gari, kuna nyeupe, aina nyeusi pia ipo. Na katika eneo hili ni eneo ambapo jumba imeweza kuwekwa kioo, kuweza kumwezesha yule anaye pita pale nje kuweza kuwa na urahisi kuweza kuona magari ambayo itakuwa inapatikana katika jumba hili.

Eneo la magari kuweza kuuzwa na katika eneo hili, kuna gari jeuzi ambalo limeweza kufunguliwa milango na hata katika sehemu ya nyuma, Inamwezesha mnunuzi kuweza kukagua gari hili kuweza kujua iko katika hali ipi, kuwezajua ambapo atakapoinunua awe katika hali ya usalama kwa ajili ya kuweza kuitumia.

Eneo la magari kuweza kuuzwa na gari limeweza kuegeshwa sehemu hii ni gari nyeusi imeweza kuwekwa katika sehemu hii ambayo imeacha dirisha ikiwa wazi na pia upande mwingine kuna gari ambayo ni nyekundu aina ya pick-up imeweza kuegeshwa upande huo. Upande wa mbele pia kuna magari ambayo yanapita ya umma ya kubeba abiria.

Eneo la uuzaji wa magari. Gari limeeza kubomolewa, inatengenezwa. Ni rangi nyekundu ya gari. Kiti chake pia ni kiti ambacho ina rangi mbili, rangi nyekundu na rangi nyeusi. Ile inatengenezwa kwamba iweze kupata mteja atakayenunua.

Lori ndefu lililobeba magari mpya kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Magari haya ni magari ya aina tofauti tofauti hasa kwenye rangi. Kuna gari moja lenye rangi nyeupe, ingine rangi ya kijani na yemebebwa kwa ajili ya kuweza kupelekwa kwenye sehemu ya mauzo.

Kwenye gari, ambayo imeweza kufunguliwa mlango wa mbele, kuashiria kumuonyesha yule mnunuzi sehemu ya mbele, hadi ya gari zilivyo sehemu ya mbele. Sehemu ya usukani, viti vya gari hii inaonekana vipo katika njia nzuri, ambayo vinaweza kumsaidia mnunuzi, kuenda kuweza kununua gari ikiwa katika hali nzuri.

Magari yameweza kuegeshwa sehemu ya wazi. Sehemu ya kuweza kuuza magari. Hapo ni magari aina, yenye rangi nyeusi. Gari moja ambayo lipo mbele, linaonekana likiwa limefunguliwa dirisha sehemu ya dereva, ni kwamba kwa ajili ya yule mnunuzi kuona sehemu ya ndani.

Magari yameweza kuegeshwa uwanjani na watu wakiwa katika shughuli zao. Ni magari ya aina tofauti tofauti kuna ya rangi nyeusi kuna ya rangi nyeupe pia kuna mwanaume ambaye anaonekana akiwa amevalia shati nyeupe akielekea kwenye gari lile kati ya gari nyeusi na gari nyekundu upande wa kushoto. Kuna manyumba ambayo yako pale karibu na makazi ya watu. Miti pia inayoleta mandhari mazuri katika eneo hili.

Magari yameweza kuegeshwa katika eneohili ishara ya kwamba ni eneo ambalo magari huuzwa kwa ukawaida kuna magari aina tofauti tofauti hasaa kutokana na rangi zao Kuna ya rangi nyeusi kuna ya rangi nyeupe pia na kwa juu kuna taa ambazo zimeweza kupita hapo kwa ajili ya kuleta mwangaza

Ni sehemu ya, magari kuweza kuuzwa, kuna magari tofauti tofauti ambayo yanaonekana hapa, na kuna wanaume wawili, ambao wanaonekana hapa wakiwa wanazungumza, kuna mmoja ambaye anazungumza na wengine ambao huenda ni wanandoa, ajaribu kuwashawishi kwa ajili ya kuweza kununua gari, kueleza kuhusiana na uzuri wa gari fulani, wanaonekana wakiwa na tabasamu, katika eneo hilo.

Ni gari ambalo lipo katika eneo la kuweza kuuza magari magari mengi yanapatikana katika eneo hili. Kusudi kuu la kuweza kufungua mlango ama kiweza kuonyeshea sehemu hii yule ambaye anataka kununua ili kuweza kumuhakikishia kwamba gari hili liko katika hali ya sawa hivi kwamba liko tayari kwa kuweza kulitumia popote pale.

Ni eneo la maonyesho ya magari mapya. Kuna gari ambalo limeweza kuonekana hapa. Ni gari jipya, jeupe, aina ya Harrier, ambayo ipo ndani ya nyumba. Kwenye dari juu kuna mataa ambayo yamewaza kuwashwa vizuri. Inaleta magari mazuri kwa ajili ya ununuzi ama kwa ajili ya soko hili. Upande mwingine, jumba lenyewe limeweza kupakwa rangi vizuri.

Hili ni soko la magari, magari yapo mengi. Yameanza kupangwa kwenye mstari katika foleni fulani. Kuna magari ya kila aina. Kuna nyeupe , kuna nyeusi ,kuna ya kijivu , kuna nyekundu , kuna ya manjano , alafu kuna ya buluu inayoonekana kwa mbele pale.

Ni soko ya kuweza kuuza magari, magari ya aina tofauti tofauti, ya rangi tofauti tofauti, rangi ya kijivu, rangi nyeusi, rangi nyeupe. Mazingira haya yanaweza kuonyeshwa kwamba kuna miti ambayo imeweza kumea kando kando ya uwanja huu, ambao uuzaji unaendelea katika eneo hili.

Ni maeneo ya gari, magari yapo hapa, gari imeweza kufikishwa maeneo haya inafanyiwa usafi, ni gari nyekundu, kuna magari mengine pia ambayo yako maeneo haya, kuna lori ambayo inaonekana kwa mbali mbele pale. Gari hili mlango wake wa mbele umeweza kutoka, inafanyiwa marekebisho kwa ajili ya kuweza kuwekwa kwenye soko.

Ni gari imeweza kufika maeneo ya kuweza kuuzwa ni gari ambayo ni ya zamani muundo wa kitambo , Na kuna bomba ambayo limeweza kupita chini yake. Gari hili linakusudiwa kutengenezwa huenda hivi kwamba liweze kuuzwa rangi yake imeweza kuchipuka chipuka na ni gari la kitambo.

Eneo la mauzo ya magari . Gari jeusi aina ya prado imeweza kusimama pale hivi kwamba iweze kuuzwa, iko mbele ya geti. Kuna geti nyingine iko nyuma yake alafu kuna mimea ambayo iko pembeni. Kuna miti kadhaa ambazo ziko pembeni ambayo inaonyesha mandhari mazuri.

Kifaa kinachopatikana kwenye gari, kwa dereva, ambayo inaashiria mwendo kasi ambayo gari inapaswa kuwa inaenda na ni mida ya usiku na saa hii inaonyesha gari hii mwendo kasi wake kiwango cha juu ni mia sitini na kwa sasa iko katika kiwango cha sufuri.

Hili ni soko la magari, magari ya aina tofauti tofauti yanauzwa hapa kuna lori, kuna magari madogo, kuna magari ya rangi ya nyeusi, kuna magari meupe na kuna yale ambayo ni ya blue kuna mekundu. Imeweza kupangwa vizuri kwa ajili ya urahisishaji wa kuweza kuchagua gari ambalo mtu atalihitaji.

Soko la magari, magari yamepangwa kwenye mstari mmoja. Kwenye kando ya magari hayo kuna majengo ambayo yanaonekana pale. Majengo marefu marefu . Kuna taa ambazo zimeweza kuning'inia . Pia gari zipo aina tofauti tofauti , kuna ya rangi tofauti tofauti . Kuna ya nyeupe, kuna nyeusi na mengine.

Hili ni eneo la, kuuza magari. Gari ambayo iko mbele hapa ni gari ambayo inayotumika kwa ajili ya kuweza kubeba magari mengine ya kuuzwa ambayo ni mapya. Ni gari ambayo ina magu, ni gari hili lina magurudumu, manne. Ina safu kadha wa kadha ambayo magari yanapangwa kwa ajiri ya kusafirisha kwenda eneo lingine.

Eneo la kuweza kuuza magari, soko la magari. Kuna magari ya aina tofauti tofauti. Kuna aina ya rangi tofauti tofauti. Kuna magari madogo, na yale makubwa. Kuna gari nyeusi ambayo ipo mbele yetu. Ni aina ndogo ya gari. Katika uwanja huu, kuna miti ambayo imeweza kumea katika uwanja huu.

Magari mapya, yameweza kubebwa na lori. Inapelekwa kwenye maeneo ya kuweza kuuza magari. Kuna gari ni gari nyeusi, magari yote ni meusi. Alafu kwa mbele pale ina ishara kuna jengo kubwa ambayo ipo pale, ishara kwamba huenda, magari haya yanaingizwa, humu ndani.

Ni soko la kuuza magari , magari ya aina tofauti tofauti yanapatikana hapa. mfano gari ambalo liko hapa ni gari la rangi nyeupe aina ya forester . Ina magurudumu ambayo yameweza ku, yako katika hali nzuri . Vioo vyake vimeweza kufungwa na liko katika hali nzuri pia

Ni eneo la soko la magari. Magari ya aina tofauti tofauti yanauzwa katika eneo hili. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti. Kuna ya rangi nyeusi ambayo dirisha ipo wazi. Kuna ya rangi nyeupe, kuna ya rangi ya kijivu. Majengo pia yameweza kuzunguka eneo hili, pia maghorofa, pia miti inaonekana katika maeneo haya.

Ni sehemu ambapo gari inauzwa, ambapo magari yameegeshwa pale kwa ajili ya kueza kuuzwa. Magari ya kijivu ambayo ni aina ya Mercedes , kuna gari nyingine yenye rangi mbili, ya kijani na rangi ya njano. Kwa rangi nyingine ambayo ni ya buluu na kuna gari ingine ya rangi ya manjano kwa mbele pale na iko kwenye jengo fulani kwa ajili ya mauzo.

Gari limeegeshwa mbele ya nyumba, gari ndogo aina, rangi ya kijivu, alafu inaonekana taa zimewaka.

Mwanamme alievalia miwani na jaketi yupo kwenye gari, anakabidhiwa ufunguo. Gari leusi, anayemkabidhi ufunguo amebeba fomu, kwa ajili ya gari hili ambalo huenda ni jipya ametoka kununua.

Gari hili aina ya Nisani limeegeshwa karibu na kware. Eneo la mawe, mawemawe, kuna majani ambayo yaonekana kwa chini pale kama msitu.

Soko la magari. Magari aina tofauti tofauti yanapatikana katika eneo hili. Eneo hili limeweza kuzingirwa inje. Uwanjani kuna watu wanaonekana kwa mbali. Kuna miti ambayo imeweza kuzingira eneo hili la soko. Kuna gari ya kijivu, kuna gari nyeupe, pia kuna gari nyeusi inaonekana kwa mbali pale,

Ni soko ya magari, kwamba gari limeweza ,gari ni la rangi nyeusi ambayo ni ya kusudiwa kwa ajili ya kuweza kuuzwa , ipo ndani ya jengo fulani. Ambalo jengo limeweza kuzingirwa na nyaya za umeme, kwa ajili ya kuleta ulinzi katika maeneo haya ya mauzo.

Gari aina ya Forester , dari yenye rangi nyekundu na vioo vyeusi, imeweza kuwekwa kwa karatasi nyeusi kwa ajili ya kuweza kuzuia aliye ndani asiweze kuonekana, halafu pia ina magurumu yake yapo kwenye njia nzuri ambayo ni yenye kupendeza.

Ni eneo la soko ya magari. Kuna magari kadhaa ambaye yako pale. Kuna magari matatu yanaonekana, kuna nyingine ya buluu kwa mbele pale , kuna nyingine imefunikwa, na kuna hili ambalo liko hapa ya rangi ya kijivu, ambalo mlango wake uko wazi . Na pia magurudumu yake yako katika njia nzuri. Kuna taa ambazo zimening'inia katika uwanja huu ama jengo hilo.

Ni gari ambalo lipo katika eneo la uuzaji wa magari na imeweza kufunguliwa mlango. Ndani ya gari kuna usukani ambayo imeweza kuonyeshwa pale. Viti vimeweza kusafishwa vizuri. Maeneo ambapo ya kukanyaga imeweza kuwekwa kwa ajili ya kukanyaga.

kuna gari ambalo limesimama katika maeneo ya kuuza magari. Ni gari ambayo ni ya rangi nyeusi, ina mstari mmoja ambao umepita kwa chini karibu na gurudumu lake; mstari mwekundu. Juu ya gari hilo kuna jengo ambalo linayoashiria jina la jengo hilo sehemu ambao gari hili linauzwa.

Eneo la magari kuuzwa. Matangazo yametolewa kwa ajili ya magari kuuzwa. Gari hili limeweza kuwekwa hapa mbele lipo tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa, ni gari ina rangi nyeupe. Magurudumu yake yanaonyesha kwamba ni gari jipya kweli ambapo pembeni pale tunaona limeweza kuwasha taa; taa zake zimeweza kuashwa na pia kuna miti ambayo ziko mbele yake pale.

Magari yamepangwa kwenye mistari. Ni magari ya kila aina. Ukubwa wake yanatofautiana. Yapo sokoni, kwenye soko ya kuuza magari. Magari mengine ni meupe, kuna nyingine ambayo ni ya kijivu yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Gari lipo kwenye sehemu ya mauzo lipo tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa, ndani yake viti vinaonyeshwa kwamba viti vyake viko katika hali nzuri, mlango umeweza kufunguliwa na pia kwa chini sehemu ya kukanyaga imeweza kuwekewa vitu vya kuweza kukanyaga kwa ajili ya kupunguza matope na uchafu kwenye gari hili.

Soko ndogo la kuuza magari, kuna magari aina tofautitofauti, na muundo tofautitofauti, kuna gari ya buluu, kuna gari nyeusi, kuna gari nyeupe pia kuna gari ya kijivu. Eneo hili nyuma yake kuna maua pia kuna miti ambayo imeweza kuizingira eneo hili la uwanja wa soko hili.

Ni eneo la soko ambalo linaonekana hapa. Mabanda yameweza kujengwa hapa ya mabati. Kuna magari ambayo yanapita ya umma ambayo yapo barabarani. Kuna watu ambao wanaonekana wakipita katika eneo hili na mwingine ameweza kubeba mkokoteni Kwa ajili ya kuweza kusafirisha bidhaa. Kuna bodaboda ambazo ziko maeneo haya pia.

Sehemu ya soko ambapo bidhaa vinaweza kufunikwa kwa ajili ya uslama. Sehemu ya ndani ambapo taa zinaonekana zikiwa zimewaka kwa ndani, na chuma pia zimeweza kuwekwa kwa ajili ya kuweza kutofautisha sehemu moja na nyingine ya wanabiashara hao. Gunia imeweza kutumika ikiwa imeweza kuwekwa jiwe juu kwa ajili ya kuweza kufunika bidhaa ambavyo vinaonekana kwa maeneo hayo.

Ni sokoni ambapo viatu vinauzwa. Ni viatu ya aina tofauti tofauti. Viatu vya kike na kuna rangi tofauti ambazo zimeweza kuning'inizwa katika sehemu hii. Kuna rangi nyeusi, kuna rangi ya manjano, kuna rangi ya kahawia, rangi nyeupe. Na vyote hivi vimekusudiwa kwa ajili ya kuweza kupata mteja.

Hili ni soko la wazi na katika soko hili watu hupatikana katika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kununua na kuweza kuuzia vitu aina tofauti tofauti. Kwa mfano, nyanya zinaonekana kwa mbali kumaanisha kwamba nyanya zinazouzwa katika eneo hili. Pia kuna vibanda ambavyo katika eneo hili zimweza kujengwa kwa mabati.

Kuna aina tofauti tofauti ya mimea ambayo imeweza kukusudiwa kuuzwa katika soko hili. Kwa mfano kuna nyanya inaonekana pale, kuna mboga za majani na pia kuna dania kwa ajili ya kuweza kuuzwa eneo hili.

Ni soko ya hadhara au soko ya eneo wazi. Eneo linaonekana kuwa na uchafu, na mavazi haya yameweza kupangwa vizuri kuonyesha mwenye kunua au mnunuzi kuweza kuipata Kwa njia rahisi. Ni mavazi ya aina tofauti tofauti, kwa mfano kuna vazi ambalo lina rangi aina tofauti tofauti kama vile ya maua na ni ya watu wa jinsia tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni ambapo aina tofauti tofauti ya vitu hupatikana. Kuna watu ambao wananunua na kuna pia wanunuzi na kuna wale ambao wanauza. Wale ambao wanauza wameweza kuvalia mavazi ya buluu na wengine pia wameweza kuketi katika vibanda vyao kwa ile kukuja kusubiria wateja.

Sokoni. Soko ndogo ambaye inauza bidhaa tofauti tofauti hasa maridadi, kuna sanamu mbalimbali ambaye zimeweza kuchongwa hapa kwa ajili ya kuleta umaridadi. Kuna mfano wa twiga, kuna mfano wa pundamilia, kuna ndege tofauti tofauti mifano yao ambayo imeweza kuwekwa kwa ajili ya kuweza kurembesha nyumba na vinapatikana katika duka hii.

Eneo la soko ambapo ni soko lililo wazi na ni mahali ambapo maua yanauzwa. Maua ya aina tofauti tofauti jhasa kuna nyekundu, kuna nyeupe, kuna ya manjano na kuna ya kijani pia. Mchanganyiko wa rangi hizi huleta mvuto kuweza kumsaidia yule mnunuzi kuweza kununua kile ambacho amependezwa nacho.

Magurudumu yanaonekana yakiwa yamechongwa vizuri na kuweza kupangwa kwenye safu nzuri kwenda juu . Na kuna wale wanafanya kazi pale, kuonyesha kwamba wanatumia magurudumu haya ambayo yanaweza kuchongwa kutengeneza vifaa tofauti tofauti kama vile ndara ambayo inaeza kupatikana kwa kupitia magurudumu haya ambayo yameweza kuchangwa vizuri.

Hapa ni sokoni ambapo kuna watu wa aina tofauti. Kuna mwanamke ambaye anauza upande huu mwingine. Na katika soko hili kuna aina tofauti tofauti ya matunda. Tunaona kuna mananasi kuna ndizi pia kuna maembe ambaye yako yanaonekana kwa mbali pale pia tikitiki maji ambalo linauzwa katika eneo hili la soko.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi, ambalo linaonekana kuwa chafu na tope. Kuna wanawake kadhaa wauza-mbogamboga wamekaa chini, wakiuza bidhaa zao kama vile nyanya nyingi zilizoekwa kwenye rundo, na machungwa au matunda mengine yenye rangi ya machungwa. Si eneo safi kwa ajili ya uuzaji.

Ni sokoni ambapo wahudumu na wale ambao wanahudumiwa wapo. Kunao walipo katika harakati za ununuzi na kuweza kuuza. Kuna vifaa tofauti tofauti ama bidhaa tofauti tofauti vinavyopatikana katika soko hili. Ni soko la wazi ambalo watu wote hupatikana kwa ajili ya kuweza kupata vifaa. Kuna vile zulia inaonekana pale. Kuna maleso pia zipo pale.

Ni sokoni kuna watu aina tofauti tofauti, wakiwa katika shughuli tofauti tofauti kila katika shughuli za kuweza kununua wengine katika shughuli za kuweza kuuza na katika eneo hili kuna ndizi ambao zinaonekana kuwa zinauzwa katika eneo hili na kuna matope ambayo ipo katika eneo hili la soko maji yameweza kuagamana katika eneo hili la soko.

Soko ndogo ambayo inauuza bidhaa hasa viatu. Kuna viatu vya kila aina ambavyo vinauzwa katika eneo hili hasa kuna dala ambazo zinauzwa dala ambazo zinaweza kutengenezwa kwa njia ya kitamaduni ya kimaasai ambao mara nyingi hutumika na akina dada.

Eneo la sokoni ambapo kuna aina tofauti tofauti ya matunda ambaye yanayouzwa katika eneo hili. Kuna ndizi, nyanya, karoti, limau, mahindi, viazi. Kuna ndoo ambazo zimeweza kuonekana zipo hazima na vitu ndani, zimeegeshwa kando. Kuna wanadada ambao wanaonekana kuwa wanafanya ununuzi katika eneo hili.

Ni soko lakuweza kuuza bidhaa tofauti tofauti hasa mapambo na kuna mapamba ambayo yanaonekana hapo, kuna mkufu, kuna shanga. Shanga hizi ambazo zina mara nyingi zinapatikana kwa tamaduni za maasai. Kuna mwanadada ambaye anaonekana ameketi pale akiwa amevalia nguo ya manjano, ndiye muuzaji ,na mbele pale pia kuna mikoba ambayo pia inauzwa katika eneo hili.

Ni eneo la soko. Bidhaa tofauti tofauti zinauzwa, bidhaa mbali mbali zinauzwa. Ni soko ambayo ina ghorofa mbili. Kwa chini, naona kuna wale ambao wanahudumia wateja. Bidhaa amabazo zinauzwa, kuna nyanya, kuna ndizi, kuna vitunguu. Na kwa juu kuna mavazi ambayo pia yanauzwa pale.

Eneo la soko ama ni soko ambapo bidhaa huuzwa sehemu hii, kuna vinyago ambazo zimeweza kutengenezwa kwa njia ya udongo ambavyo huweza kuwekwa, kupachikwa juu pale kwa ajili ya kuweza kuwekwa kwenye matangazo, sasa yule ambaye anavihitaji anaweza akaviona vizuri, vimewezwa kutengenezwa vizuri kwa utamaduni, ingine imeweza kutengenezwa kwa utamaduni wa kimaasai.

Ni sokoni ambapo maua yanauzwa. Ni maua ya aina tofauti tofauti na kuna wahudumu ambao wapo hapa kwa ajili ya kuweza kuyaweka maua haya pamoja hivi kwamba iwe rahisi kwa ajili ya kuweza kumuuzia mteja. Kuna mhudumu wa kike na pia kuna mhudumu wa kiume.

Sokoni, ambapo pana aina tofauti tofauti ya bidhaa ambavyo vinauzwa sehemu. Kuna tikiti, kuna hoho, kuna nyanya, kuna viazi, kitunguu. Kuna mama pia anaonekana kuwa pale akihudumia mteja.

Eneo la soko ambapo bidhaa vinauzwa mbalimbali. Saa kile ambapo ni kwa kitamaduni. Kuna vyetezo ambao vipo maeneo hayo ambavyo vipo katika rangi tofauti tofauti vyenye kupendeza. Zulia pia imeweza kutengeneza kuingia makuti na pia kuna wateja ambao wameweza kufika kwa ajili ya kuweza kujipatia bidhaa hizo.

Eneo la soko ambapo vitu vya aina tofauti tofauti vinauzwa. Kuna vinyago ambavyo vinauzwa pale, kuna sahani ambazo zimeweza kutengenezwa kutoka kwa mawe za kuchongwa. Kuna wanaume wawili ambao wako pembeni pale wanajaribu kuteua bidhaa mbalimbali. Kuna mama pia yuko maeneo ya upande huu mwengine anachambua chambua mavazi kwa nguo zile ambazo zimewekwa pale kwa ajili kuweza kuuzwa na miti pia yanaonekana kwa mbali.

Hapa ni sokoni panapo uzwa bidhaa mbali mbali kuna tango, kuna nyanya, kuna karoti, kuna pili pili, kuna limao, kuna mapera, na kuna vitunguu. Pia maboxi amabayo yamebeba bidhaa hivi na besheni.

Hapa ni sokoni kuna mama ambaye wako pale kwa hali ya kuuza bidhaa tofauti tofauti, kuna matunda tofauti tofauti ambayo yanayouzwa maeneo haya ya soko kuna tikiti maji, kuna ndizi, kuna parachichi.

Ni soko , ambapo vitu tofauti tofauti vinauzwa hasaa vya kitamaduni ya Maasai. Kama kuna mkoba ambayo ipo pale ambayo imeweza kutengenezwa kwa kutumia makuti , kuna shanga ambazo zinaonekana kwa mbali. Zimetumika kwa ajili ya kuweza kutengeneza vitu tofauti tofauti maridadi. Mikoba ina rangi tofauti na michirizi tofauti tofauti.

Eneo la soko ambapo biashara inaendelea kuna bidhaa mbali mbali ambavyo vinauzwa humu kuna nyanya kuna ndizi kuna avocado na kuna pai pai.

Ni sokoni. Kuna aina mbalimbali ya vikolezo. Kuna mbuyu, kuna masala pilau, kuna star na kuna pia kwa mbele kuna gunia ambayo imeweza kuye kuwekwa kwa juu kabisa, juu ya rafu. Alafu pia taa zinawaka kwa mbele pale. Kuna mitungi kwa ajili ya maji ipo chini pale.

Eneo la soko na watu wapo katika pilka pilka za kuweza kuuza na kununua. Magari yanapita barabarani, kuna gari jeusi, kuna gari mbili zenye za abiria. Alafu kuwa juu pale kuna bango kubwa ambayo inaashiria, kuna tangazo ambayo inatolewa pale. Kuna bodaboda ambao wanapita na pikipiki ya, pikipiki zao. Kuna mlingoti moja ndefu ambayo ina taa ambayo inangaza kule barabarani.

Ni eneo la soko naona vitu tofauti tofuti zinapatikana katika soko hili. Mapambo ya kitamanduni, kuna ndara ambazo zinaonekana zimeninginizwa katika kamba kwa ajili ya kuweza kuuzwa na kuna mwanadada ambaye anaonekana pale yuko tayari kuweza kununua.

Sokoni kuna maembe, matunda mbalimbali kama vile ndizi, kuna viazi vitamu. Alafu pembeni kuna paipai, mboja za majani na kuna mzee ambaye anajaribu kuhudumiwa pale akiwa na makaratasi kwa ajili ya kuweza kufunga bidhaa hivi vyote.

Sokoni, dania, pilipili, pilipili hoho, chango, mananasi, tangawizi, ndimu na vikopo kwa ajili ya kuweza kuchagua matunda kadha wa kadha. Kuna malenge pia.

Hili ni eneo la soko, ni soko ndogo. Mwanaume ameweza kuketi pale anafanya kazi ya kuweza kuuza bidhaa hizi, maua. Maua ya kila aina na ile maua amabazo zimeweza kufungwa kwenye karatasi, kuna maua ambayo yapo kwenye besheni na yanaonyesha maridadi. Bei ya maua hii inaonyesha kuna magari, kuna lori nyeupe na pia kuna gari ya kijivu.

Hapa ni sokoni ambapo vitu tofauti tofauti huuzwa kuna vinyago ambavyo viko pale vinauzwa, vinyago hivi ni mifano wa twiga au kuna makuti ambayo yameweza kutengeneza begi ndogo, kuna mavazi ya kitamaduni na pia mbele pale tunoaona kuna watu ambao wanaotokea dukani wakija upande huu wa nje.

HAPA NI SOKONI, NA SOKO HILI INA MATUNDA TOFAUTI TOFAUTI. KAMA KUNA MAEMBE, KUNA NDIZI, KUNA PARACHICHI, KUNA NYANYA NA KUNA WATU AMBAO WANAHUSIKA KWA AJILI YA KUWEZA KUNUNUA NA WALE AMBAO WANAUZA PIA WANAONEKANA HAPO MAENEO HAYA.

Eneo la soko la kuweza kuuza bidhaa tofauti tofauti za kutamaduni. Kuna uchoraji ambao unaeza kuuzwa hapo, usanii ambao umeweza kuwekwa kwenye bao pale juu, na vifaa mbalimbali vya kitamaduni ambavyo vinauzwa pale. Kuna picha nyingi ambazo zimeweza kuwekwa kwenye ukuta, ambazo zinaleta umaridadi katika kuweza kununuliwa.

Sokoni, maeneo ya biashara, kuna aina tofauti tofauti ya bidhaa ambavyo vinauzwa. Kuna manguo ambayo yanauzwa pale, kuna pilipili, kuna dhania, kuna tango, kuna vitunguu na pia kuna nyanya zinaonekana kwa mbali pale.

Soko ndogo ya viatu vya kila aina ya mitumba inaonekana pale ambapo kuna zile ambazo zimeweeza kuninginizwa juu, kuna zile ambazo zipo chini. Vimeekwa apo kwa ajili ya kueza kuuzwa.

Eneo la soko. Watu wako katika pilkapilka za kuweza kununua na kuuza. Matunda yako pale yanaonekana kwa mbele. Alafu hapa hivi kuna visahani ambayo vimeweza kutengenezwa kwa udongo, kuna vinyago, ambavyo zimeweza kutengenezwa pia. Vinyago hivi vimeweza kupakwa rangi nzuri. Kuna vya rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi kwa ajili ya kuleta umaridadi. Hata vikombe hivi na sahani hizi zimeweza kupakwa rangi tofauti, tofauti.

Ni sokoni. Kuna dania, ndizi, nyanya, viazi, pilipili, vitunguu, besheni kwa ajili ya kuchagua vyakula hivyo mifuko kwa ajili ya kuweza kubebea vyakula hivyo.

Duka ndogo ambayo imekusudiwa kuuza mavazi na mikufu kwa ajili ya tamaduni ya kimaasai vikufu zimeweza kuninginiwa na shanga zimeweza kuninginizwa za kila aina rangi tofauti tofauti viatu maridadi na begi au mikoba imeweza kuninginizwa pia upande imeshonwa vizuri kwa njia ya makuti pia kuuzwa

Hili ni eneo la soko ambapo panauzwa viatu. Viatu vya kila aina na kila rangi vinapatikana katika eneo hili. Kuna ndoo tatu ambazo zimewekwa pale chini. Ndoo hizo zinatumika Kwa akili ya kuweza kuosha viatu hivi vikawa viweze kuninginizwa Kwa ajili ya kuuzwa na mengine yameweza kufungwa katika makaratasi.

Ni eneo la soko, eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa. Kuna mama ambaye amesimama pale ako tayari kuweza kuuza bidha tofauti tofauti kama vile, kuna karoti, kuna ndizi, kuna dhania, vitu tofauti tofauti ambavyo vinapatikana katika soko hii.

Hapa ni sokoni. Na katika soko hii kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Kuna uuzaji wa vitu mbalimbali. Hasa, kuna uuzaji wa tikiti maji. Kuna tikiti maji ambazo zinauzwa zikiwa nzima, kuna zingine ambazo zimeweza kukatwa kwa ajili ya kuweza kumwonyesha mteja hali ya tikiti maji ambayo anataka kuuziwa.

Eneo la sokoni. Hapo bidhaa tofauti tofautoi vinauzwa. Kuna matunda tofauti tofauti , kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna tango, kuna kitunguu saumu, kuna ndizi, mahindi, viazi vitamu, pilipili.

Ni jengo ndefu aina ya ghorofa ambapo ni makazi ya watu kuweza kuishi. Ni jengo ambalo limeweza kupakwa rangi aina tofauti tofauti. Aina mbili za rangi, kuna rangi nyekundu na pia rangi nyeupe. Limeweza kuzingirwa kwa ua nje.

Ni jengo nde kubwa ambalo limeweza ku kusudiwa kwa ajili ya wakazi kuweza kuishi maeneo haya, ni jengo ambalo limeweza kupangwa rangi vizuri ni jengo la kifahari limeweza ku limeweza hivi kwamba limeweza kumwezesha mtu kupata mazingira yake yakiwa safi kwa ajili ya kuweza kuishi. Maua yameweza kupandwa pembeni mwa nyumba hii kwa ajili ya kuweza kuleta umaridadi wa eneo hili.

Eneo la makaazi ya watu, nyumba imeweza kujengwa. Nyumba yenyewe haijaweza kupakwa rangi sehemu nyingine imeweza kuweka mawe tu. Sehemu nyingine iweza kupakwa rangi ya manjano na rangi nyeupe ikiweza kuchanganya vizuri ambapo mabati yake ni mabati ambayo ni ya kahawia. Mbele pale kuna uwanja ambao ni uwanja wa mpira wa vikapu, ukiwa umeweza kupandwa maua yameweza kuzingira uwanja huo.

Jengo ndefu la ghorofa ambalo lina nafasi kwa ajili ya wakazi kuweza kuishi maeneo haya. Limeweza kuwekwa bango yenye matangazo inaonyesha kwamba kuna sehemu na pia limeweza kuwekwa bango linaonyesha duka ambalo linauza mabati.

Jengo jipya linalojengwa, likiwa na fremu za chuma nyingi zilizozunguka pande zake. Liko katika hatua za ujenzi, na kuta zake zinaonekana kuwa zimepakwa rangi nyeupe au ziko tayari kupakwa. Nyuma yake, kuna jengo jingine ambalo linaonekana kuwa limejengwa kwa vitalu vya saruji, likiwa na madirisha yenye mraba. Anga ni buluu na kuna mawingu machache meupe

Jengo ndefu ambalo ni la ghorofa. Ni sehemu ya nje ya jengo hili. Jengo hili limeweza kupakwa rangi ya manjano. Unaweza ukaiona kupitia katika baraza hili kwa nje pale. Kuna majengo mengine ambayo yako katika maeneo haya na miti pia imeweza kumea vizuri huku nyaya za umeme zikiwa zinapita karibu.

Nyumba ndefu makaazi ya watu ambapo sehemu hii watu huishi kwa kukodi, na eneo hili limewezwa kuwekwa limeweza kutunzwa vizuri. Kwa mbele pale panaonekana kuna sehemu ambao watoto katika eneo hili wanaweza kupata sehemu ya kuweza kucheza.

Majengo yanaonyesha makaazi ya watu. Majengo mengi ambayo ni ya ghorofa yamepakwa rangi vizuri na mandhari mazuri kwa ajili ya watu kuweza kuishi. Kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa kwa chini na pia imeweza kumea sehemu hiyo vizuri ikileta umaridadi katika eneo hilo.

Jengo ndefu ni majengo mawili na katika eneo hili ni eneo ya makazi ya watu kweza kuishi. Jengo hili limeweza kupakwa rangi aina tofauti tofauti aina mbili ya rangi. Na katika jengo hili pia kuna meza kuzingirwa na bati kuonyesha kwamba sehemu ya ndani haina ruhusa kuweza kuingia pasipokuwa na idhini kutoka kwa weye boma hilo.

Makaazi ya watu ambapo watu wa binafsi huishi maeneo haya na katika eneo hili nyumba inaonekana ikiwa na paa nyekundu na nyumba yenyewe imeweza kupakwa rangi vizuri. Imeweza kuzingirwa kabisa na ua ambao umeweza kujengwa kwa mawe. Sehemu ya nje pia kuna mti ambayo umeweza kumea sehemu hiyo kwa ajili ya kuweza kufanya mandhara haya kuweza kuwa mazuri.

Makaazi maeneo ya watu kuweza kuishi, na imei kuna bango limeweza kuekwa pale ishara ya kwamba ni vyumba vya kukodi, na imewezakuonyeshwa kwamba kuna nafasi, kwamba mtu anaweza akapiga simu kwa ajili ya kuweza kupata nafasi katika vyumba hivi. Nyumba hii imewezakupakwa rangi tofauti tofauti mbili, na kuna maeneo ambayo hayaeji yakaweza kupakwa rangi.

Ni eneo la makaazi ya watu nyumba ambalo bado halijamalizwa kujengwa vizuri na lina lango kuu lenye rangi nyeusi. Kwenye lango, kuna kibachiko kimeweza kuwekwa pale ambayo ina matangazo ya kwamba kuna sehemu ambayo watu wanaweza kupata nafasi kwa ajili ya kuweza kupangisha na kuweza kuishi maeneo haya. Inje ya lango hili, kuna gogo ambalo liko karibu na lango lenyewe.

Ni nyumba ndufu ya ghorofa ambaye inaweza kupakwa rangi nzuri. Kuna yenye imepakwa rangi nyeupe na nyingine imeweza kupakwa rangi ya kijani. Nyumba za kuweza kupangisha wakaazi wanapaswa kuwa wanaishi katika maeneo haya na kuna waya ya umeme umeweza kupita kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa ajili ya kuweza kusambaza umeme.

Jengo ndefu limeweza kupakwa rangi aina tofauti. Aina tatu za rangi. Kuna rangi nyeupe, kuna rangi ya kijivu na kuna rangi ya manjano. Na kwenya sehemu hii kuna kidimbwi kwa ajili ya watu kuweza kuogelea. Pia kuna yule ambaye anaonekana akiwa anapita maeneo ya nyasi pale kwa ajili ya kuweza kufanya usafi.

Ni jengo ndefu la ghorafa ambalo limeweza kuonekana katika eneo hili, imeweza kupakwa rangi nzuri ni makaazi ya watu kuweza kuishi. Kuna lango kuu ambayo ni ya kahawia nyingine ni ya kijivu halafu pia kuna nyaya ambazo zimeweza kupita karibu na jengo hili kusambaza umeme kutoka eneo moja hadi lingine.

Hili ni duka ambalo huuza vigae, ambalo huko juu limeweza kuandikwa Pse Interiors. Ina maana kuwa ni duka ambalo linauza vifaa ambavyo, vinaweza kutumiwa kuweza kurembesha nyumba. Nje hapa pana vigae, pameweza kuwekwa vizuri kwamba, kuwezesha yule ambaye anapita kujua kwamba, duka hili linauza vigae.

Makaazi ya watu kuweza kuishi. Ni jumba ambalo limeweza kujengwa lakini halijapakwa rangi kwa nje limepakwa rangi kwa ndani na kuna bango ambayo inaonyesha kwamba kuna nafasi kwa ajili ya wakaazi kuweza kupata nafasi katika eneo hili ya kuweza kuishi. Pia kuna umbrella zinaonekana hapo na magari yanaonekana yakipita.

Ni jumba ambalo limeweza kujengwa huenda karibu na barabara na ina matangazo mengi kwenye mabango yake. Inaonyesha ni biashara inaendelea katika eneo hili. Mfano, kuna bango moja ambaye imeonyesha sa shule ya de udereva unaendelea katika eneo hili unaweza ukapatikana katika eneo hili. Na matangazo mengine mengi ambayo yameweza kuwekwa katika mabango yaliyo hapo.

Makaazi ya watu, ni jengo ambalo limeweza kutengenezwa vizuri na kuweza kupakwa vizuri, ukiangalia hapo chini, pameweza kuwekwa vigae na vigae vimeweza kutengenezwa na kuweza kupangwa vizuri. Rangi imeweza kupakwa kwenye ukuta huu rangi nyeupe ambaye inapendezea, taa zimeweza kuning'inia kutoka katika dari juu.

Hii ni mida ya usiku inaonekana kuwa kuna giza na kwa mbele tunaona kuna majengo marefu ya ghorofa ishara ya kwamba maeneo ya makazi ya watu kuweza kuishi. Mataa zinawaka, kuna eneo la mjini. Kuna miti ambayo imeweza kupandwa, pembeni pale katika kando kando ya barabara kwenye mzunguku wa jiji hilo.

Jumba kubwa ambayo haijapakwa rangi kwa chini. Kwenye nguzo zake zimeweza kupakwa rangi nyeupe mabati ya mekundu. Halafu kuna mawe ambayo yapo mbele ya nyumba hilo. Kuna ngazi ambayo imeweza kuegeshwa kwenye nyumba. Kuna pikipiki ambayo inaonekana kwa mbele ya nyumba. Kuna madirisha yamewekwa vioo.

Ni makaazi ya watu kuishi , ni jengo ndefu ambapo ina rangi nzuri ,imeweza kupakwa rangi vizuri. Na inaonekana ni kama kuna jengo lingine ambalo lipo chini yake ya mabati ambayo ni ndogo. Jengo lenyewe limeweza kuzingirwa na ua , alafu kuna miti ambayo imeweza kumea kando kando yake ya matawi.

Uwanja unaonekana kwa ma na nyazi makavu. Kwa mbele kuna nyumba ambazo zipo pale, zimeweza kupangwa vizuri ya wakaazi wa maeneo hayo, nyumba ya gorofa, kuna nyumba ya chini, yenye bati lenye bati nyekundu,

Makaazi ya watu kuishi jengo limeweza kujengwa vizuri lenye bati nyekundu imeweza kuzingirwa na ua ambayo imeweza kujengwa kwa mawe. Juu ya ua kuna nyaya za umeme ambazo zimeweza kuwekwa pale kwa ajili ya usalama. Jumba lenyewe limeweza kupakwa rangi nyeupe, alafu kuna madirisha yameweza kupakwa madirisha ya rangi nyeusi.

Ni eneo la watu kuishi, papo kuna manyumba yapo pale kwa kando, yanaonekana majengo makubwa makubwa yapo pale. Kuna bango ambalo limeweza, linaonekana kwa wazi kabisa ambayo imeweza kuonyesha bei ya majengo hayo, ni kama yanauzwa. Ni tangazo ambayo inaonyesha kwamba majengo, kuna majengo fulani ambayo yanauzwa sehemu hio.

Maeneo ya makaazi, mandhari mazuri, jengo zuri. Ni nyumba ya ghorofa. Lina lango kuu. Maeneo ya uwanja nyasi imeweza kumea vizuri katika bustani. Kuna miti pia na maua ambayo yameweza kuwekwa vizuri, na kuna ujirani katika nyumba hii pia.

Ili ni eneo la makaazi ya watu, kuna ghorofa lipo pale, alafu kuna ishara ambayo lipo kwenye lango kuu ambayo inaonyesha kwamba jengo hili linaeza likanunuliwa yeyote akihitaji anaweza kalinunua. Tangazo kwamba kuna uwezekano wa mtu akihitaji nyumba anaeza kanunua, alafu huko juu ya lango hilo kuna nyaya zimeweza kupita za umeme kutoa upande mmoja hadi upande mwingine.

Ni jengo linaloonekana kwa mbali, makaazi ya watu kuishi. Umeweza kuzingirwa na mabati, kuna miti ambayo imeweza kumea karibu na jengo hilo. Jengo hilo lina tanki ya maji juu kwa ajili ya kuweza kusambaza maji. Umeme umeweza kupita kando ya jengo hilo.

Mandhari mazuri, bustani nzuri, kuna nyasi inaweza kumea vizuri, maua yameweza kupangwa vizuri, kuna jengo ishara ya kwamba ni makaazi ya watu kuishi, kuna miti aina tofauti tofauti kwa ajili ya kivuli, pia kuna nyumba ambayo iko pale mbele, pia imeweza kujengwa ni nyumba ya ghorofa, ambayo iko kando ya bustani hii nzuri.

Nyumba ndefu la ghorofa. Nguo zimeweza kuanikwa. Ni maeneo ya watu kuweza kuishi. Ni jengo ambalo limeweza kupakwa rangi vizuri na ina madirisha mengi.

Jengo moja ndefu la gorofa limeweza kupakwa rangi vizuri, rangi nyeusi na rangi nyingine. Pia ni jengo ambalo lina nafasi kwa ajili ya watu kuweza kukodi, ni makazi ya watu kuweza kuishi. Kwa chini imeweza kutoa ishara ya biashara fulani inatangazwa pale na inaendelea kwa chini ya gorofa hilo. Alafu nyaya zimeweza kupita nje ya gorofa hilo, nyaya za umeme.

Kuna jengo moja kubwa ambalo liko hapa lina gorofa nne. Kuna maduka ambayo yapo chini ya gorofa hilo. Ni makazi ya watu kuishi. Jengo lenyewe limeweza kuwekwa bango ambalo linaonyesha jina la jengo lenyewe. Alafu kuna mabango tofauti, tofauti ambayo yanaashiria maduka tofauti tofauti na bishara inayoendelea pale.

Ni jengo ndefu ambayo ni ya ghorofa ambayo imeweza kujengwa kwa utaalamu mzuri kabisa na madirisha manne kwenda juu, ina maana kuwa ndefu. Alafu pia rangi yake ni rangi inayopendeza. Kuna mabati ambayo yamepita pembeni, mabati nyekundu kwa ajili ya kuweza kuongeza umaridadi wa jengo hili. Pia kwa juu Kuna mawingu yanayo onekana kwa nyuma.

Ghorofa linaonekana kwa mbele pale , moja ina rangi ya njano, nyingine ina rangi ya jivu. Alafu kuna ndizi pia iko pale , kuna mimea kadhaa pembeni pale. Hapa kwa karibu hapa kuna uchafu wa miti ambayo imeweza kuonekana kuweza kudondoka matawi makavu yameweza kudondoka sehemu ya uwanja huu.

Hili ni jengo ndefu ambayo ina gorofa takriban sita, ina vioo. Ni eneo ya makazi ya watu kuishi, ni mda wa usiku, mataa imeweza kuwaka kutoka juu, hapo kuna chuma ambayo imepita juu pale kabisa katika gorofa lile.

Majumba yanaonekana kwa mbali, ambayo yamepakwa rangi vizuri. Majumba haya ni maeneo ya makaazi ya watu. Yameweza kuzingirwa vizuri na mabati. Ni majumba makadhaa ambayo yameweza kupakwa rangi ya manjano, mwingine rangi ya kijivu, na pia kwa juu umeme umeweza kupita na mawingu yanaonekana yakiwa laini vizuri.

Ni eneo ambalo kuna kichaka, kuna msitu fulani ambao unaonekana hapo. Kuna waya wa umeme ambao umeweza kupita karibu na kichaka hicho. Mbele pale kuna majengo mawili marefu yanaonesha ni makazi ya watu kuweza kuishi pale. Alafu juu ya majengo hayo, kuna minara fulani ambayo inakusudiwa kuweza kuleta mtandao katika eneo hilo.

Eneo maridadi, uwanja, bustani nzuri. Kuna taa katikati ya uwanja, kuna miti ambayo imeweza kuzingira uwanja huu. Kuna maeneo ya kuweza kuchezea, kuna jumba, pale linaonekana kwa mbele pale jumba kubwa, ambayo kuna watu ambao wameketi pembeni.

Hili ni jengo ambalo linaonekana kwa mbali alafu pia linamadirisha amabayo imeweza kupakwa rangi nyeusi. Mira ya nyumba yenyewe imepakwa rangi nyeupe ila rangi imeweza kubambuka maeneo ya chini. Kwa mbele pale mbele ya nyumba inaonekana kwamba kuna maeneo ambao inahitaji kurekebishwa kwenye gutter pia kuna rangi ambayo imeweza kuchipuka chipuka.

Ni duka kubwa, ambayo inauza vitu kwa pamoja, kuna mayai ambayo ziko kwenye, imeweza kupangwa vizuri kwenye safu, mayai imeweza kupangwa kutokana na bei yake, ni mayai aina mbili, kuna mayai ya kisasa na mayai ya, kienyeji, na yameweza kupangwa kutokana na bei, yazo na ukubwa wa mayai yenyewe.

Jengo ambalo limetengwa kwa ajili ya duka kubwa ambayo bidhaa vingi hupatikana na ni jengo la Naivas, ambao bidhaa zinazopatikana pale kuna gari ambapo lipo mbele, kuna watu ambao wanaonekana kwa ndani. Kuna askari ambaye yupo mlangoni pale kuweza kuwakagua wale wanao wanaingia.

Eduka kubwa ambayo huuza vitu aina tofauti tofauti. Kuna bidhaa ambao imeweza kupangwa vizuri katika rafu eneo moja na pia eneo hili kuna matunda ambayo yanauzwa hapa na mboga mboga ambazo zinapatikana katika eneo hili husaidia yule mnunuzi kwa ila ya kuweza kupata vitu kwa pamoja.

Ni duka kubwa ambapo vitu vingi vinaweza kuuzwa kwa pamoja. Katika safu hii zimeweza kuwekwa katika safu hii kwa ajili ya kuweza kuchagua hasa kwenye safu hii inaonekana inaweza kuwa royco ya kila aina kutoka kwenye kampuni tofauti tofauti na pia kuna wanadada ambao wamesimama pale kwa ajili ya kuweza kuchagua huenda bidhaa.

Duka kubwa ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa katika sehemu hii na hurahisishia wanunuzi kuweza kupata bidhaa aina tofauti tofauti kwa pamoja. Sasa kwa mfano sehemu hii imeweza kuwekwa sehemu za nafaka ambapo nafaka za aina tofauti tofauti zinapatikana katika eneo hii na imeweza kupangwa vizuri kwenye rafu.

Ni duka kubwa ambapo humwezesha yule mununuzi kuweza kupata vifaa vyake vyote ama bidhaa vyake yoyote katika sehemu moja na hasa kuweza kujua bei ya hususani. Hasaa mfano, sehemu hii ni sehemu ambayo matunda na mboga mboga zinauzwa na zinaweza kupatikana kwa urahisi hata zaidi.

Katika duka kubwa ambalo mara nyingi hupatikana bidhaa tofauti tofauti, lakini hapa mbele tunamuona mwanadada ambaye yupo pale kwa ajili ya kuweza kumuhudumia mteja, yupo katika sehemu ya kiingilio ambapo wateja wanawapata huduma zao za kibinafsi kutoka kwa mwanadada huyo ambaye ameweza kuvalia mavazi ya kazi ya duka hili.

Ni duka kubwa ambapo panauza bidhaa tofauti, tofauti. Eneo hili ni eneo ambapo kuna mikate inauzwa na pia kwa mbele pale tunaona kwamba kuna sehemu nyama inaweza kuuzwa nyama aina za tofauti, tofauti. Kuna nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na ni ishara kwamba kuna aina tofauti, tofauti ya uuzaji wa ....unaendelea katika...

Duka kubwa ambayo linauza bidhaa tofauti tofauti na kuna wale wahudumu ambao wako katika eneo hili wanpanga bidhaa hivi katika njia ambayo itaweza kurahisishia mnunuzi kuweza kununua. Kuna matunda ambayo yanaonekana pale yakiwa wameweza kuwekwa vizuri kwa ajili ya mnunuzi kuweza kununua kwa ufanisi hata zaidi.

Duka kubwa ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa katika eneo hili. Mbele yetu kuna karatasi shashi ambayo inauzwa katika sehemu hii ambayo inatoka katika kampuni ya Hanaan, na imeeza kuwekwa kibango mbele yake, ina maana kuwa imeweza kupunguzwa bei. Upande huu mwingi kuna bidhaa tofauti tofauti ambayo imeweza kupangwa vizuri katika rafu kwa ajili ya kuweza kumwezesha mnunuzi urahisi wa kuweza kupata bidhaa hiyo.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa, hasa idara ya nyama. Mbele kabisa, kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji baridi vya Coca-Cola na bidhaa zenye lebo "CRAZY OFFERS" . Nyuma yake, kuna kaunta ndefu ya kioo iliyojaa nyama mbalimbali. Juu ya kaunta, kuna mabango makubwa yenye maneno "Pork", "White Meat", na "Red Meat" , yakionyesha aina za nyama zinazopatikana.

Duka kubwa ambalo inauza aina tofauti tofauti ya bidhaa. Kuna bidhaa ambayo vimeweza kupangwa kwenye safu ya juu na safu zinazofuata kwa mpangilio mzuri. Limeweza kuweka bei yao kwenye mabango ya juu kwa aidha kuashiria kila bidhaa na bei yake.

Ni duka kubwa ambayo bidhaa tofauti tofauti hupatikana na sehemu inaonekana kwamba kuna vinywaji ambavyo viko kwenye jokovu aina tofauti tofauti ya vinywaji. Kwa juu imeweza kuonyesha ishara kwamba kuna vinywaji ambayvo viko kwa ndani ambavyo kuna pombe ambayo imeweza kuwekwa maeneo haya ingawa yapatikana katika sehemu hii.

Duka kubwa ambayo vitu hupatikana za aina tofauti tofauti katika duka hii vitu huwekwa katika sehemu moja kwamba kueza kupatikana kwa urahisi. Kwa mfano katika eneo hili tunaweza kuona kuna maeneo ambayo imeweza kupangwa vyakula ambayo imeweza kuekwa bei yake. Kuna cookies ambayo imeweza kuwekwa katika sehemu hii kuna mayai ambayo imeweza kupangwa hapa na bei yake imeweza kuorodheshwa maeneo haya ili kuweza kumsaidia mnunuzi kuweza kununua.

Duka kubwa ambayo mara nyingi hutumiwa kuuza vitu aina tofauti tofauti Lina saidia mnunuzi kwa ajili ya kuweza kupata vifaa ama bidhaa ambazo anahitaji katika eneo hili. Jokofu a ambayo iko katika sehemu imeweza kuwekwa saa maziwa ambayo inaweza kusaidia yule mnunuzi kuweza kupata kwa urahisi

Duka kubwa ambapo kuna aina tofauti tofauti ya bidhaa huuzwa katika maeneo haya. Hapa panaonekana pakiwa na sharubati zimeweza kupangwa vizuri katika safu. Sharubati hizi zina ladha tofauti tofauti, zimeweza kupangwa kulingana na ladha zake.

Ni duka kubwa ambalo mara nyingi bidhaa vinapatikana humu ni ya aina tofauti tofauti. Ni duka aina ya cleanshelf ambapo vitu vingi vinapaikana hapa kuna sabuni ya unga ambayo imeweza kupangwa pale vizuri kwenye rafu. Pia kuna sabuni ya maji. Maeneno mengi pia kuna mafuta ambayo yameweza kupangwa kwa pembeni pale kwa utaratibu mzuri.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa aina tofauti tofauti, na inaeza kusudiwa kuwa la kuweza kupanga vitu vingi viweze kupatikana pale. Pale mbele kuna mti fulani ambayo inauzwa. Pia kuna bidhaa ambazo imeweza kupangwa vizuri kwa safu. Kuna viti huko mbele pale ,ambavyo kuna mwanaume ambaye amesimama pale tayari kununua , pia kuna mavazi ya kike ambaye ameweza kuekwa uko mbele kwa ajili ya kuuzwa.

Ni duka kubwa ambayo huuza, bidhaa tofauti tofauti aina tofauti tofauti ya bidhaa, imeweza kupangwa kwa njia nzuri, kwa ajili ya kuweza kumwezesha muuzaji au mnunuzi, urahisi wa kuweza kununua bidhaa fulani, kuna, vinywaji imeweza kupangwa katika safu, kurahisisha, ununuzi.

Duka kubwa, ambapo ni bidhaa nyingi hupatikana kwa pamoja. Duka hii husaidia mnunuzi kwa ajri ya kuweza kupata vitu vyake kwa sehemu moja na kuweza kujua bei yake, saa eneo hili ni eneo ambalo limeweza kuwekwa mafuta, mafuta ya kuweza kupikia inaweza kuonyeshwa bei yake ambayo imeweza kupunguzwa pia kuna mwanamke ambaye amesimama pale huenda anachagua bidhaa kwa ajri ya kuweza kununua.

Duka kuu ambapo vifaa vingi uweza kupatikana ama bidhaa vingi hupatikana katika eneo kwa pamoja. Mmununuzi anapokuja katika eneo hili anakuwa rahisi kwa kuweza kupata vitu vinavyouzwa kwa njia ya bei ya chini. Hasaa katika sehemu hii, kuna vinywaji ambavyo vinaweza kuwa hapa katika safu kusaidia mnunuzi kuweza kupata kwa urahisi.

Duka kubwa ambapo bidhaa tofauti tofauti hupatikana katika eneo hili na katika eneo hili, bidhaa imeweza kupangwa vizuri katika safu na bei yake kuweza kupachikwa hivi kwamba kumrahisishia mnunuzi kuweza kununua. Mfano upande huu wa kwanza kuna soda mbazo zimeweza kuwekwa hapa na bei yake imeweza kuwekwa juu na bei yake inaashiria kwamba ni bei ambayo inaweza kupungua. Kuna mhuudumu ambaye anapita katikati hapa ambaye ni mwanadada.

Hili ni eneo la duka kuu ambapo vitu kadhaa kadhaa ambavyo vinauzwa ndani na katika maeneo haya vitu vimeweza kupangwa vizuri na kuna wateja ambao wanaonekana kuweza kuchambua na kuweza kuchagua bidhaa kwenye mavida hivi kuna mabango ambayo yameweza kueka pale kuonyesha kwamba kuna idadi flani ya upungufu wa bei ambao umeweza kuwekwa pale katika bidhaa flani flani maeneo hayo.

Ni duka kubwa ambayo inauza bidhaa tofauti tofauti hasa kwenye safu hii kuna dawa aina tofauti tofauti za kusugua meno. Dawa hizi zinasaidia kwa ajili ya kuweza kutunza meno na zimeweza kupangwa kulingana na kampuni ambazo zimeweza kutengenezwa.

Duka kuu ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa kwa pamoja, husaidia hasa wateja kuweza kupata bidhaa kwa pamoja. Eneo hili ni eneo ambalo matunda yanauzwa, matunda ya aina tofauti tofauti yanauzwa hapa, kwa mfano kuna machungwa ambayo yanaonekana na wateja wanayafikia, kwa ajili ya kuweza kupata huduma.

Duka kubwa ambayo hupatikana vitu aina tofauti tofauti hasa kwa mfano katika sehemu hii kuna sehemu ya matunda. Sehemu ya matunda hapa kuna matunda sina tofauti tofauti na bei zao zimeweza kupachikwa katika mbao juu kwamba iweze kumwezesha mnunuzi kuweza kununua kwa urahisi.

Duka kubwa la bidhaa linalouza bidhaa kwa jumla. Kuna mikate, aina mbalimbali ya mikakati ipo pale. Alafu pia kwa pembeni kuna maziwa yanaonekana pale. Kwa mbele kuna wale wahudumu, halafu pia kuna mafuta ambayo iko kwa pembeni, mafuta ya kupika. Mbele kabisa pia tunaona matunda ambayo imewezwa kuwekwa kwenye chupa fulani.

Kwenye duka kubwa ambayo inauza matunda aina tofauti tofauti. Kwa mfano kuna ndizi, kuna nyanya, kuna viazi na karoti na pia kuna watu ambao wanahusika kwa ajili ya kuweza kuuza vifaa hivyo ambao wanaonekana pale.

Hili ni duka kubwa ambalo vitu vingi hupatikana kwa pamoja kurahisisha ununuzi wa bidhaa. Kuna bidhaa kama vile mashini ya kwa ajili ya kuosha ambayo inatumia umeme na pia kwa mbele pale kuna vifaa vingi ambavyo vinatumia umeme ambavyo vinaonekana kwa mbele pale na kampuni imeweza kutangazwa pia kwa juu.

Duka kubwa ambayo mara nyingi utapata vitu vingi kwa wakati mmoja , na imepangwa kwa njia nzuri, utaratibu kwenye rafu na safu kadha wa kadha ikionyesha bidhaa mbali mbali, ambazo mtu akiwa tayari kwake kuja kununua inakua ni rahisi kuweza kupata bidhaa ambapo huenda akahitaji.

Duka kubwa ambapo vitu tofauti tofauti vinauzwa. Hasaa eneo hili , eneo ambao vinyuaji vinauzwa na vimeweza kupangwa vizuri, kwa mstari mzuri. Imeweza kulainishwa vizuri, kuna taa zinazowaka juu. Wanaezakupangwa kulingana na bei yake na pia kampuni ambazo bidhaa hivi vinatoka.

Kwenye duka kubwa ambapo wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mhudumu ambaye anajaribu kupanga bidhaa ambavyo vinapaswa kuwepo. Imeweza kupangwa kwa safu nzuri kwenye mstari nzuri kurahisishia mnunuzi kwa ajili ya kuweza kupata bidhaa ambavyo huenda akahitaji.

Ni duka kubwa ambayo huuza vitu yote kwa pamoja, vitu aina tofauti tofauti. Vitu vimeweza kupangwa kwa safu na bei yake imeweza kupachikwa pale, kumrahisishia mnunuzi kuanza kuweza kujua bei ya kifaa ama bidhaa fulani. Kuna mwanaume anaonekana pale akiwa amevalia shati nyeupe, anajaribu kukagua ama kununua bidhaa fulani.

Duka kubwa ambayo inauza bidhaa tofauti tofauti. Katika eneo hili ni jengo ambalo linaeza kujengwa vizuri imeweza kupakwa rangi kuna nguzo imeweza kupakwa rangi nyeupe . Alafu bidhaa zimeweza kupangwa vizuri . Katika safu moja hadi nyingine na kutokana na bidhaa hivi zimeweza kupangwa kulingana na bei yake na matumizi yake.

Hili ni duka kubwa ambao vitu tofauti, tofauti zinapatikana. Kuna vifaa vya elektroniki kuna runinga, ya kuna redio, kuna jokofu, kuna meko ya umeme ambayo yame-ekwa pale kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Kuna wahudumu na wale ambao hununua hapo maeneo hayo.

Duka kubwa ambapo bidhaa hupatikana kwa pamoja. Duka hii imeweza kupanga bidhaa hizi kulingana na bei yake na taipu ya aina tofauti tofauti ya bei kuna ya vyakula imeweza kupangwa pembeni ingine imeweza kupangwa kwa njia yenye tofauti na imeweza kupangwa kwa safu vizuri.

Eneo la duka kubwa ambapo kuna vinywaji vipo pale kwenye jokofu. Kuna maziwa mala, kuna yoghurt na pia kuna bidhaa mbalimbali ambavyo vimeweza kuwekwa. Vimepangiliwa pale kwa ajili ya maziwa fresh pia imeweza kuwekwa pale kwa ajili ya wanunuzi waweze kupata kwa njia rahisi.

Duka kubwa ambalo linahusisha kuweza ambayo mara nyingi hutumika kwa ajili ya kuweza kupata vitu mbalimbali. Kuna watu ambao ni wateja ambao wako tayari kwa aijili ya kuweza kupata vitu hivyo. Wamebeba toroli. Mbele yake kuna jik , naona kwa mbele pale kuna unga halafu kuna bei ya vitu kadha wa kadha ambavyo vimeweza kuwekwa kwenye kupunguzwa bei na imewekwa kwenye njano.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti na bidhaa mbalimbali, linasaidia kwa ajili ya kuweza kupata bidhaa hizi kwa pamoja, Kwa mfano, hapa kuna matunda ambayo yameweza kuwekwa maeneo haya. Matunda ya aina tofauti tofauti ambayo yanapatikana hapa. Kuna vinywaji ambavyo vinaonekana kwa mbele pale, kuna maeneo ya kuweza kuuza nyama na maeneo ya kuweza kuuza samaki, mnaweza kuonyeshwa hapo.